Kifungashio cha plastiki chenye maneno yaliyochapishwa ama kusomeka kwa matumizi ya nje pekee, iliyo chorwa picha ya mbwa pamoja na wadudu wadogowadogo; ikiashiria kua ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa kwa ajili ya mifugo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifungashio pamoja na vyupa vilivyohifadhi kimiminika, huku baadhi ya vyupa hivyo vikiwa vimechorwa picha mfano wa mifugo. I kiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo vyenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, vilivyochapishwa maneno yenye kuashiria maelekezo ya matumizi ya bidhaa hiyo ama maelekezo yanayotumia kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hiyo. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa ajili ya wanyama.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "afya zaidi, mali zaidi", kilichochorwa picha mfano wa wanyama kama kondoo pamoja na mbuzi ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi madawa au pembejeo za kilimo.

Jopo la watu waliyovalia vifaa kinga mfano wa barakoa wakiwa na vyombo ama vyupa vilivyohifadhi vimiminika, ikiashira kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo ama madawa kwa ajili ya mifugo.

Vifungashio pamoja na chupa ndogo zenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na waridi, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "MEDIVAC POX", ikiashiria kuwa ni vifungashio maalumu vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe, kilicho chorwa pichwa mfano wa mnyama aina mbwa, kinachoashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama madawa kwa ajili ya mifugo.

Vifungashio pamoja na chupa vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Vetnex", na kuchorwa picha mfano wa wanyama kama paka pamoja na mbwa, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa mifugo.

Eneo la nje lililozungukwa na watu, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo, pembejeo "WAKULIMA MASHINANI", ikiashiria kuwa ni eneo la nje la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo "R-minyoo", na kuchora picha mfano wa wanyama kama ng'ombe, farasi, mbuzi pamoja na kondoo, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo au dawa zitumikazo kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia, kilichochapishwa maneno yasomekayo "BOZONI", na kuchorwa picha mfano wa mifugo kama, ng'ombe au Kondoo, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Bango ama jalada lililochorwa picha ya mnyama aina mbwa na kuchapisha maneno yasomekayo (minyoo simama) kwa ajili ya mbwa, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa ajili ya mifugo.

Chombo ama kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko nyeupe, nyekundu pamoja na bluu. Kilichochapishwa maneno yasomekayo "Bioline", na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbwa au paka. Ikiashiria ni kifungashio ama chombo kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa kwa ajili ya mifugo.

Eneo la nje lenye mfano wa kitalu ama bustani, kilichopandwa miti ya matunda ya mapapai, yanayotumika kuzalisha mazao hayo ya biashara, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika chombo chenye umbo duara na rangi ya kijani, kilichohifadhi zao la biashara aina ya kahawa, ikiashiria ni mfanyakazi au mkulima anayetimika kwajili ya mavuno ya mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililo na toroli lililohifadhi matunda mfano wa karoti pamoja na ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa miti ya migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, iliyozungukwa na miche hiyo iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliyoshika miti pembezoni mwa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi ikiashiria kuwa ni wafanya kazi ama wakulima wanaotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje ya jengo mfano wa banda liliotengenezwa kwa chuma, lenye mkusanyiko wa watu waliozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi. Likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la wakulima au wafanyakazi waliopo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na mazao ya biashara kama mahindi, yaliyohifadhiwa katika vyombo mfano wa makapu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo lililo zungukwa na miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyo zalisha matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya, akiwa ameshika sanduku lenye kuhifadhi mazao hayo, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lililotambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyonyooshwa katika safu zilizonyooka, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lilizozungukwa na bidhaa za biashara aina ya kahawa katika eneo lililozungukwa na miche hiyo mikubwa iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Watu wawili waliopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani, kulikopandwa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Likiwa limezungukwa na uoto wa asili, linalojumuisha miche mifupi iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiwa imetoa mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mananasi, yenye kuhifadhiwa katika vyombo vya umbo mraba; vyenye rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mananasi, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya manjano. Yaliyopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na zao la biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni wafanya kazi ama wakulima baada ya mazao wanao tumika kwaajili ya shughuli za kilimo kwa kupanda na kuvuna mazao ya biashara.

Jopu la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani, wakiwa katika eneo lililozungukwa na miche ya mazao ya biashara aina ya mahindi. Ikiashiria kuwa ni wafanyakazi ama wakulima wafanyao kazi katika eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye lenye mkusanyiko mazao aina ya biashara aina ya Ndizi, wakiwa wanapakia katika masanduku ndani ya gari ikiashilia kuwa ni wafanyakazi wanaotumika kwaajili ya uhifadhi ama kupakia mazao ya biashara.

Jopo la watu waliokalia chini pembezoni mwa zao la biashara aina ya kahawa, iliyohifadhiwa katika kifungashio chenye rangi nyeupe. Ikiashiria ni watu wanaotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la wafanyakazi au wakulima waliopo katika eneo la wazi lililotambarare lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi wakiwa wanavihifadhi katika vyombo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mtu aliyeshika zao la bashara aina ndizi katika eneo lililo zungukwa na migomba inayo tumika kuzalisha mazao hayo, Ikiashirikuwa ni eneo la shamba linalo tumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo lenye mazao ya biashara aina ya viazi, katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililopandwa miche hiyo iliyotumika kwa ajili ya uzalishaji. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu wawili waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya makindi katika eneo lililozungukwa na mimea ya mahindi baada ya mavuno, kuashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliobebelea vyombo vyenye rangi nyeusi, wakiwa wamehifadhi zao la bishara aina ya kahawa. Ikihashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji ama eneo la uhifadhi wa mazao haya ya biashara.

Eneo la nje lililozungukwa na mfano wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miche katika mistari iliyonyooka; iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotoa mazao aina ya pilipili kwa rangi mchanganyiko, manjano pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba ikwa mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipia kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba madogo yaliyopita katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika na walulima kwaajili shughuli za kilimo.

Mkulima alievalia mavazi ya bluu aliyeshika tunda aina ya tikitiki maji katika eneo kubwa la wazi, lililo tambalale lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi ikiashiria kuwa ni mkulima alietoka katika mavuno ya mazao hayo.

Wakulima waliopo katika eneo la nje lenye mfano wa vifungashio vilivyooteshwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa bustani inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao.

Mkulima aliyeko katika eneo mfano wa kitalu ama bustani, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kilichozaa matunda kwa mchanganyiko wa rangi nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni mkulima, anayetumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lillopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozalisha mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo chenye umbo mraba chenye rangi nyeusi kilichohifadhi vyombo vyenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba, vilivyopandwa miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kilimo.

Eneo la nje lenye udongo wa rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, likiwa ni mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwaajil ya shughuli ya kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo maalum lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni wakulima wenye kufanya shughuli za kilimo katika eneo hilo.

Eneo lenye udongo wenye vijinyeusi wenye kuashiria rutuba lenye vyumba vyenye umbo mraba, ikiwa kwenye vyumba kuna miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa miche iliyopandwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi iliyotoa matunda mfano wa mazao ya biashara kama nyanya. Ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo la duara vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuhashiria rutuba pamoja na miche midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwaajili ya shuhuli za kilimo.

Eneo mfano wa bustani ama shamba yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, yenye kuzalisha mazao ya biashara mfano wa mahindi pamoja na matikiti maji. Ikiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima aliyeshika tunda aina ya tikiti maji, akiwepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kubwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mazao aina ya mihogo, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti; ikiashiria ni eneo linalotumika na wakulima, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko, (nyekundu, nyeupe, pamoja na nyeusi), iliyopo katika eneo la nje, lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, ikionyesha kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine za kielectroniki, inajumuisha vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchukua folange ya kijamii kibichi kiashiria kuwa na mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linaloandaliwa na mashine hiyo ili upatikana urahisi wa upandaji wa mazao.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi , lenye mjumuiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni mashine, zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lenye mashine maalumu zenye kutoa mwanga tukiwa na mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchagua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi wenye mjumuiko mfano wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche midoo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyoota katika safu zilizonyooka likiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliekalia katika chombo cha moto aina ya trekta kinachotumika kwenye shughuli za kilimo kwa kutifiua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine maalumu zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa matunzo ya miche hiyo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, linalozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo .

Chombo cha moto aina ya trekta zenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na machano kilichopo katika eneo la wazi lililotambalare lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba yakiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mashine maalumu pamoja na bustani au mfano wa kitalu kilichopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine, linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu anaishika mashine maalum yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba iliyoashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifaa maalumu chenye rangi nyekundu kilichopo katika eneo lililozungukwa na uwezo wa asili unaojumuisha nyasi fupi kinachotumika, kwa ajili ya kufungwa kwenye trekta ili kuleta urahisi wa kutufuatana kwa ajili ya kupanda mbegu kiashiria kuwa ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyohifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kusaidia katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vitaru ama bustani zilizo pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, yaliyo zungukwa na Mashine maalumu, ikiashiria kua ni Mashine zinazo tumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye magurudumu yenye rangi mchanganyiko, nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ndogo yenye magurudumu iliyopo katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha vitalu ama miche iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye magurudumu makubwa kinachovuta kifaa maalumu chenye rangi nyekundu, kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kukata majani na kutifua udongo upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye chombo kikubwa chenye umbo la mraba kilichotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia glasi, kilichomo na viumbe mfano wa samaki kiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu, ikijumuisha nafaka mfano wa mahindi, maharage, karanga pamoja na mtama; ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa soko, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mbegu mfano wa nafaka, ikijumuisha mahindi, maharage pamoja na njugumawe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa za chakula.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye umbo mraba na rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye vombo vya umbo mramba, likiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumia kwa kilimo cha (haydroponi) cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye bomba lenye rangi nyeupe lenye vumba vidogo vilivyochomoza miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yenye matobo yaliyochomoza miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa juu ya miche hiyo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili. Ikishiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo la duara, chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, chenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lililowazi, lenye mjumuiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo mfano wa umbo mraba vilivyohifadhi kimiminika, pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo na nje lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa katika mabomba hayo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na machungwa aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mabomba yenye rangi nyeupe, lenye mashimo madogomadogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabomba ya maumbo mraba, yenye miche midogo midogo ulioota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyoota na kuchipua kwa miche ya rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo kubwa la wazi, liliozungukwa na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani waliozungukwa na bidhaa mfano wa maua ama matunda ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa usindikiaji wa bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa mazao aina ya pilipili hoho. Likiashiria ni eneo mfano wa kiwanda, kinachotumika kwa ajili ya maandalizi na usindikaji wa vyakula.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda cha uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye kitalu ama bustani chenye miche iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi nyekundu, kilichopo katika eneo kubwa lililozungukwa na hifadhi ya milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba lenye kifaa kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto mfano wa trekta chenye rangi ya manjano kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare' lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu iliyozunguka katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa aina ya kuku lenye vyombo vinavyotumika kwa malisho, linaloashiria ni eneo linalotumika kuhifadhi kuku hao au eneo linalotumika kwajili ya kiwanda.

Eneo maalumu lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa mifugo aina ya ng`ombe waliopangwa katika safu zilizo nyooka nyuma ya vizuizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la bustani ama vitalu, lililopandwa miche midogo mfano wa mazao kama kabichi yaliyoota na kuchupia kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda, kupanda na kuvuna mazao.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaliotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lenye mkusanyiko wa miche ya mahindi iliyopandwa katika safu zilizonyooka, iliyokomaa kwa kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda .

Eneo maalumu liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hio, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linajumuisha kitalu ama bustani mfano wa shamba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya matikiti maji. Yaliyoota na kukomaa kwa rangi ya kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko mfano wa kitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safi zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya ndizi. Iliyooteshwa na kupangwa katika mistari iliyonyooka, Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi. Lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao ya aina tofauti. Ikiwa linachakata mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashria kuwa ni kiwanda kinachotumika kwa ajili ya kuchakata mazao.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe iliyopangwa katika safu zilizonyooka kwenye vizuizi maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo mingi aina ya ng'ombe, iliyohifadhiwa na kuwekewa vizuizi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la wazi lililo tambarare lenye mkusanyiko wa miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, na mabomba madogo yaliyopitishwa katika mazao hayo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizo pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiriakua ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo la wazi lililotambarare, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa kilimo cha viwanda.

Eneo lenye kitalu ama bustani linalojumuisha miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiwa na mabomba yaliyo pangwa katika mfumo maalumu, kama mfumo utumikao kwaajili ya umwagiliaji, ikiashiria kua ni eneo la shamba ama bustani litumikalo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lililozungukwa na miti ama miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa mfano wa kitalu ama shamba; lenye bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa miche ama mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unayotumika kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo.

Mtu alieshika bomba leye kutoa maji, aliepo katika eneo lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Watu wawili walioshika mabomba yenye kutoa maji, ikiashiria kua ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo la kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni wakulima katika eneo la shamba.

Eneo la kitalu ama bustani yenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiris rutuba, pamoja na miti midogomidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la ardhi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiwa ni mfano wakitalu ama bustani kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lenye kutoa maji, Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililozungukwa na michumi dogo iliyopandwa na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo madogo yenye rangi nyeusi, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika kitalu ama bustani hiyo.

Eneo la kitalu ama bustani lenye miche midogo iliyopandwa na kuota kwa kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyo na bomba kubwa lenye rangi nyeusi lenye kutoa maji kwa mfumo wa kunyunyiza, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo hilo la shamba ama kitalu.

Eneo la hifadhi la barabara, linalokwenda katikati ya mfano wa msitu ama hifadhi inayozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo hifadhi la misitu, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama.

Eneo kubwa la ardhi lililowazi na tambarare ilivyozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa wa ama mtu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa milima iliyopo katika hifadhi, inayojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa misitu ama eneo la hifadhi la wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na Uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti virefu na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto upitayo katika eneo hilo ikiashiria kuwa ni hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi likiwa na majabari mfano wa milima, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi kwa ajili ya watalii ama eneo la hifadhi la wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na hifadhi ya milima mirefu; pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu;; pamoja na chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto; ikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, linalojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, pamoja na chanzo kikubwa cha maji kinachojumuisha mto au bwawa, ikiashiria ni eneo la hifadhi ama eneo la porini linalotumika na wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lilojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na mti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la shamba ama eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye mkusanyiko wa safu zenye milima mirefu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare; lililozungukwa na hifadhi ya milima mirefu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mifupi pamoja na nyasi. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo lisilotumika kwa ajili ya shughuli za watu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha safu ya milima mirefu, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la msitu ama hifadhi inayotumika kwa ajili ya wanyamapori.

Watu waliopo katikati ya eneo mfano wa miamba iliyozungukwa na udongo wenye rangi nyeusii pamoja na nuoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto unao tiririka kuelekea kwenye mwamba ikiashiria kua nieneo la hifadi linalotumika kama utalii.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa hifadhi ya milima yenye barafu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mifupi. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na hifadhi ya milima, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya misitu ama eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Barabara ipitayo katika eneo kubwa la wazi, mfano wa hifadhi ya wanyamapori, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, Vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo la nje lenye mjumuiko wa uoto wa asili linalojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo la misitu ama eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama aina ya digidigi ama swala, aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na safu za milima, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye mjumuiko wa milima pamoja na mabonde, linalojumuisha uoto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi mfano wa: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa hifadhi ya milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, kichaka pamoja na miti mirefu na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto au bwawa ikiashiria kuwa eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa tambalale lililoasili yenye mjumuiko wa asili unaojumuisha nyasi fupi na miti pamoja na safu za milima ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo la misitu, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lililo tambarare linalojumuisha wanyama wa mwituni aina ya twiga, lililozunguka na uoto wa asili unajumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti. Pamoja na hifadhi kubwa ya milima mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalale lililozungukwa na hifadhi ya milima, pamoja na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na mti mirefu linalojumuisha safu za milima ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililo tambarare na linalozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, iliyota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linalozungukwa na uoto wa asili linalo jumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto upitao katikati ya hifadhi hii ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha hifadhi ya milima mirefu pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa au mto ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa linalozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde lililo na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo lisilotumika na makazi ya binadamu.

Watu waliovalia mavalia maalumu ya rangi nyeupe waliopo katika eneo lenye mifugo aina ya kuku, katika eneo lililozungushiwa uzio kuashiria ulinzi wa mifugo hiyo. Ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe, likiwa na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku hao.

Mtu aliepo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya bata na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya mifugo au hifadhi ya mifugo hiyo.

Mtu alievalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, aliepo katika eneo la nje lililozungukwa na mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vilivyohifadhi mayai. Ikiashiria kuwa ni mtu anaefanya kazi au shughuli za ufugaji.

Eneo maalumu lenye vyombo vidogo vyenye umbo mraba vilivyo hifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba pamoja na miche midogo ilioota katika vyombo hivyo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo "EA" mbegu maharage pamoja na mahindi. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa bustani ama shamba kubwa, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw" mbegu, na kuchorwa picha mfano wa mazao ama mboga; ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, pamoja na manjano kilicho chapishwa maneno yasomekayo "EA" mbegu spinachi ya India, na kuchorwa picha mfano wa mazao au mboga, hiki ashilia kua ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la kitalu ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yapitishayo katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa chombo chenye umbo mraba, lenye mkusanyiko wa vyumba vidogo vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu, lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vyenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiahsiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kupanda mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upangaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko wa chungwa pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Syova tikitimaji", na kuchorwa picha mfano wa tunda aina ya tikiti maji, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi na mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi nafaka au mbegu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu za kilimo.

Eneo lenye udungu mwenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba lililopanda miche midogo na kuchukua kwa rangi ya mechi ikiashiria kwenye eneo maalumu natumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tamblale lililokuwa mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa maneno yasomekayo ''Simlaw mbegu'', na kuchorwa picha mfano wa mazao ya biashara kama nyanya, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu spinachi ya india", na kuchora picha mfano wa mazao kama spinachi, ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba likiwa na mjumuiko mfano wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba madogo yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni umwagiliaji katika eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw" mbegu na kuchorwa picha mfano wa zao aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na dhahabu, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme, na kuchora picha mfano wa mazao ya biashara kama nyanya, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko, kahawia pamoja na nyeupe. Vilivyochapishwa maneno yasomekayo “vuna mbegu”. Na kuchorwa picha mfano wa miche ama mimea au mazao. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Mtu aliyemshika myama wa mwituni aina ya twiga, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni msimamizi wa eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya pundamilia, waliopo katika eneo la hifadhi linalozungukwa na uoto wa siri unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.

Eneo lililohifadhiwa wanyama wa mwituni aina ya tembo, likiwa na uzio uliozungukwa na watu wenye kupiga picha. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa shughuli za utalii ama eneo la hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga, aliepo katika eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga, aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linalojumuisha uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Mnyama aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya tembo aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti. Huku jopo la watu waliosimama nyuma yake, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa wanyamapori.